Huu ni msitu ambao una miti mingi sana, mirefu na mifupi. Upandaji miti ni muhimu sana, kwa sababu inaleta faida nyingi, kama vile kuvuta mvua na kuleta hewa safi.

Huu ni msitu ambao una miti mingi mirefu na mifupi, upandaji miti ni muhimu sana kwa sababu ina faida nyingi kama vile kuvuta mvua na kuleta hewa safi.

Hawa ni aina ya wanyamapori waitwao twiga. Wana shingo refu na miguu minne. Isitoshe, wana madoadoa mwilini wao. Utawapata kwenye vituo vya wanyama. Wamezingirwa na nyasi.

Huyu ni aina ya mnyama pori aitwaye ndovu ama ukipenda pia tembo. Ana umbo kubwa na pua refu liitwalo mwiro. Isitoshe anazo pembe mbili zinazotafutwa sana na watu kama mapambo.

Huyu ni aina ya mnyama pori aitwaye kifaru. Ni mkubwa mwenye miguu mifupi na anazo pembe mbili kwenye pua lake. Ni mnyama hatari hivyo basi utampata kwenye vituo vya wanyama.

Hawa ni aina ya wanyama pori waitwao pundamilia. Ni wanyama wenye rangi yao ya pekee ya michirizi myeupe na myeusi ambayo ina mipangilio tofauti. Utawapata kwenye vituo vya wanyama.

Hawa ni wanafunzi wa shule waliopigwa picha huku wakishikilia miti ambayo wangetaka kuipanda. Upandaji miti ni muhimu na ina manufaa mengi sana, kama vile kusafisha hewa na kuvuta mvua.

Huyu ni mwalimu na amezingirwa na wanafunzi wake. Mwalimu huyu ameubeba mti ambao anataka kuupanda. Upandaji mti ni muhimu na una manufaa mengi sana katika mazingira.

Hawa ni aina ya wanyama pori waitwao vifaru. Ni wakubwa, wenye miguu mifupi na wanazo pembe mbili kwenye pua zao. Wamezingirwa na nyasi na ni hatari, hivyo basi utawapata kwenye vituo vya wanyama.

Huyu ni aina ya mnyamapori aitwaye ndovu ama ukipenda tembo. Ana umbo kubwa na pua kubwa liitwalo mweru, isitoshe anazo pembe mbili zinazotafutwa sana na watu kama mampambo.

Huyu ni aina ya mnyama pori aitwae ndovo ama ukipenda tembo, ni mnyama mwenye umbo kubwa pua refu liitwalo mwiro isitoshe anazo pembe mbili sinazotafutwa sana na watu kama mapambo, amezingirwa miti mirefu na watalii wanaochukuwa picha zake.

Hawa ni aina ya wanyama pori waitwao pundamilia, na wamezingirwa na nyasi. Wanyama hawa wanafahamika sana, kwa rangi yao ya pekee ya michirizi mieupe na mieusi. Michirizi yao huwa na mpangilio tofauti.

Hii ni hifadhi. Ni safi, imepandwa nyasi na miti. Miti hii ni mirefu na mengine mifupi, umuhimu wake ukiwa kurembesha na kuleta hewa safi.

Hawa ni aina ya wanyama pori wanaofahamika kama pundamilia. Ni wanyama wenye rangi yao ya kipekee ya michirizi mieupe na mieusi. Michirizi yao huwa na mpangilio tofauti.

Huyu ni mnyama pori aitwaye simba, ni mnyama mkubwa sana mla nyama. Ni hatari, hivyo basi utampata kwenye vituo vya wanyama. Watalii huvutiwa kutoka sehemu mbalimbali kuja kumuona.

Huyu ni aina ya mnyama pori anayeitwa kifaru. Ni mkubwa mwenye miguu mifupi na anazo pembe mbili kwenye pua lake. Mnyama huyu ni hatari hivyo basi utampata kwenye vituo vya wanyama.

Hawa ni aina ya wanyamapori waitwao ndovu ama ukipenda tembo. Ni wanyama wenye umbo kubwa na pua refu liitwalo mwiro. Wanaonekana kutembea pamoja huku wakiwa wamezingirwa na nyasi.

Huyu ni aina ya mnyama pori anayeitwa kifaru. Ni mkubwa na mwenye miguu mifupi na anazo pembe mbili kwenye pua lake. Amezingirwa na nyasi na miti mirefu. Mnyama huyu ni hatari hivyo basi utampata kwenye vituo vya wanyama.

Huyu ni aina ya mnyama pori aitwaye simba .Ni mnyama mkubwa mla nyama. Ni hatari mno hivyo basi hupatikana kwenye vityo vya wanyama. Watalii husafiri kutoka sehemu mbali mbali ili kuja kumuona.

Hawa ni vifaru aina ya wanyama pori. Ni wakubwa wenye miguu mifupi na wanazo pembe mbili kwenye pua zao. Wanyama hawa ni hatari hivyo basi utawapata kwenye vituo vya wanyama.

Huyu ni ndege aina ya tausi na utampata kwenye vituo vya wanyama, ndege huyu hua mrembo sana na mwenye madaha, hivyo basi huvutia watalii wengi sana kutoka nchi mbalimbali.

Nyumba hii imezingirwa na miti. Miti hii ni mirefu na mengine ni fupi. Yote yakiwa rangi ya kijani kibichi. Kando na kurembesha boma, kuna manufaa mengi sana ya upandaji wa miti.

Hawa ni ndege wasioweza kuruka wanaoitwa mbuni. Ni wakubwa, wenye shingo ndefu na miguu mirefu. Wamezingirwa na nyasi na hula majani. Wana mabawa makubwa na mazito ili kuwapa joto.

Huyu ni aina ya mnyama pori anayefahamika kwa jina la chui. Ni mnyama mkubwa ambaye hutembea kwa kasi mno. Ana madoadoa mwilini na ana nguvu sana. Mnyama huyu hupatikana kwenye vituo vya wanyama.

Huyu ni aina ya mnyama pori aitwaye simba. Amepanua mdomo na ana meno makali. Ni mnyama mkubwa mla nyama, ni hatari hivyo basi utampata kwenye vituo vya wanyama.

Hiki ni kituo cha usafiri wa umma. Magari haya yameegeshwa huku yakingoja kuabiriwa na abiria. Kando yake kuna majumba ya biashara na wapita njia ambao wanaonekana kutembea.

Hiki ni kituo cha usafiri wa umma. Magari haya yameegeshwa huku yakingoja kuabiriwa na wateja. Mmoja wa wasichana waliosimama hapa, amelishikilia bango linaloashiria mahali ambapo magari hayo yanaenda.

Hiki ni kituo cha usafiri wa umma. Magari haya yameegeswa vizuri kwa laini huku yakingoja kuabiria na abiria. Kando yake ni wapita njia wanaotembea na majumba ya biashara iliyojengwa.

Hiki ni kituo cha usafiri wa umma. Magari haya yameegeshwa ili yakaweze kubeba abiria na kuwapeleka sehemu mbalimbali. Kando yake kuna mti uliopandwa, wapita njia wanaotembea na majumba ya biashara yanayoonekana.

Hiki ni kituo cha usafiri wa umma. Magari haya yameegeshwa kwa laini huku yakingoja kuabiriwa na abiria. Kando yake ni wapitanjia wanaotembea na majumba ya biashara yaliyojengwa.

Hiki ni kituo cha usafiri wa umma. Magari haya yameegeshwa kwa laini, huku yakingoja kuabiriwa na abiria. Kando yake ni wapita njia wanaotembea na majumba ya biashara yaliyojengwa.

Hiki ni kituo cha usafiri wa umma. Magari haya yameegeshwa huku yakingoja kuabiriwa na abiria. Juu yake ni mabango yaliyowekwa yanayoashiria mahali ambapo yanaenda na kando yake ni wapitanjia wanaotembea.

Hiki ni kituo cha usafiri wa umma. Magari haya yameegeshwa kwa laini huku yakingoja kuabiriwa na abiria. Kando yake, kunao wapita njia wanaotembea na majumba ya biashara iliyojengwa.

Hiki ni kituo cha usafiri wa umma. Kunayo magari ambayo yashabeba abiria hivyo basi yanawapeleka sehemu mbalimbali na kuna yale ambayo yameegeshwa yanangojea kuabiriwa. Kando yake ni majumba ya biashara.

Hiki ni kituo cha usafiri wa umma. Kuna magari binafsi na magari ya umma ambayo yanaendeshwa. Kando yake ni wapita njia wanaotembea na majumba ya biashara iliyojengwaa.

Hiki ni kituo cha usafiri wa umma kilicho karibu na barabara. Magari haya yameegeshwa huku yakigonja kuabiriwa na abiria. Isitoshe, kunayo majumba ya biashara yanayoonekana na wapita njia wanaotembea wakielekea sehemu mbalimbali.

Hiki ni kituo cha usafiri wa umma. Magari haya yameegeshwa kwa laini huku yakingoja kuabiriwa na wateja. Kando yake ni miti iliyopandwa na majumba ya biashara yanayoonekana. Isitoshe, kuna hao wapita njia wanaotembea.

Hiki ni kituo cha usafiri wa umma. Magari haya yameegeshwa kwa laini huku yakingoja kuabiriwa na wateja. Kando yake ni wapita njia wanaotembea na majumba ya biashara yanayoonekana.

Hiki ni kituo cha usafiri wa umma. Magari haya yameegeshwa huku yakingoja kuabiriwa na abiria. Juu yake, wameweka mabango ambayo yanaashiria mahali ambapo magari hayo yanaenda. Kando yake, kuna majumba ya biashara na wapita njia wanaotembea.

Hapa ni barabarani na kuna msongamano wa magari. Magari yaliyo hapa ni ya kibinafsi na mengine ya usafiri wa umma. Kando yake, kuna nyumba za kukodisha zilizojengwa.

Hiki ni kituo cha usafiri wa umma. Basi hili pamoja na magari mengine yameegeshwa huku yakingoja kuabiriwa na abiria. Kando yake, kuna majumba ya biashara na wapita njia wanaoonekana kutembea na wengine kusimama.

Hiki ni kituo cha usafiri wa umma, na gari hili pamoja na magari mengine, yameegeshwa huku yakingoja kuabiriwa na abiria. Kando yake, kuna majumba ya biashara, na wapita njia wanaoonekana.

Hiki ni kituo cha usafiri wa umma. Matatu hii imeegeshwa huku ikingoja abiria wengine ili ikaweze kujaa. Juu yake ni bango linaloashiria mahali ambapo gari hilo linaenda na kando yake ni majumba ya biashara.

Hiki ni kituo cha usafiri wa umma. Basi hili pamoja na magari mengine yameegeshwa huku yakingoja kuabiriwa na abiria. Kando yake ni watu waliobeba vibango vinavyoashiria mahali ambapo magari hayo yanaenda.

Hiki ni kituo cha usafiri wa umma. Gari hili limebeba abiria ili likaweze kuwapeleka sehemu mbalimbali. Kando yake ni majumba makubwa ya biashara na magari mengine yaliyoegeshwa huku yakingoja kuabiriwa na abiria.

Hiki ni kituo cha usafiri wa umma kina magari mengi yalioegeshwa huku yakingoja kuabiriwa na abiria isitoshe kunao wapita njia wengi wanaotembea na mijengo ya biashara yanayoonekana hapo kando.

Hiki ni kituo cha usafiri wa uma na magari haya yameegeshwa huko yakingoja kuabiriwa na abiria. Juu yake kuna mabango yaliyo wekwa yanayo ashiria mahali ambapo magari hayo yanaenda.

Hiki ni kituo cha usafiri wa umma kituo hiki kina magari mengi yaliyoegeshwa huku yakingoja kuabiriwa, isitoshe kuna wapita njia wengi wanaotembea na pia kunayo mijengo ya biashara yanayoonekana hapo kando.

Hiki ni kituo cha usafiri wa umma. Basi hili limeegeshwa huku likingoja kuabiriwa na abiria. Kando yake ni miti mirefu iliyopandwa, abiria wanaopita na majumba makubwa yaliyojengwa ya biashara.

Hiki ni kituo cha usafiri wa uma. Magari haya yameegeshwa, huku yakisubiri kuabiriwa na abiria. Kando yake, ni majumba makubwa ya biashara, na wapita njia wanaoonekana kutembea, huku wengine wakiwa wamesimama.

Hiki ni kituo cha usafiri wa umma. Magari haya yameegeshwa huku yakingoja kuabiriwa na abiria. Kuna wapita njia wengi wanaoonekana wakitembea na majumba mengi ya biashara tofauti tofauti.

Hiki ni kituo cha usafiri wa umma. Basi hili pamoja na magari mengine yameegeshwa huku yakingoja kuabiriwa na abiria. Kando yake ni bango lililosimamishwa linaloeleza mahali ambapo gari hilo linaenda.

Hapa ni pahali pa usafiri wa umma, na basi hili limeegeshwa huku likingoja kuabiriwa. Kando yake ni jengo kubwa na upande huu mwingine ni mwanaume anayebeba mizigo kutumia mkokoteni. Anasaidiwa na mwanaume mwingine.

Hiki ni kituo cha usafiri wa umma. Magari haya yameegeshwa vizuri na kwa laini, huku yakingoja kuabiriwa na abiria. Juu yake ni mabango yanayoashiria mahali ambapo yanaenda.

Hiki ni kituo cha usafiri wa umma na magari haya yameegeshwa huku yakingoja kuabiriwa na abiria. Kando yake ni majumba makubwa ya biashara na wapita njia ambao wanaonekana kutembea.

Hiki ni kituo cha usafiri wa umma na magari haya yameegeshwa huku yakingoja kuabiriwa na abiria. Juu yake kuna mabango yanayoashiria mahali ambapo magari haya yanaenda.

Hapa ni pahali pa usafiri wa umma. Magari haya yameegeshwa kwa laini huku yakingoja kuabiriwa na abiria. Kando yake ni majumba makubwa ya biashara na wapita njia ambao wanaonekana wakitembea.

hiki ni kituo cha usafiri wa uma na dereva huyu amesimama kando na gari lake lililoegeshwa pamoja na magari mengine huku yakingoja kuabiriwa na abiria kando yake kuna machumba makubwa ya biashara.

Hapa ni pahali pa usafiri wa umma. Magari haya yana subiriwa na abiria ili kuwapeleka sehemu mbalimbali na juu yake kuna vibango vinavyo ashiria mahali ambapo yanaenda. Isitoshe kunao wapita njia ambao wamesimama na wengine wanatembea.

Hiki ni kituo cha usafiri wa umma. Magari haya yameegeshwa ili yakaweze kubeba abiria, na kuwapeleka sehemu mbali mbali. Kando yake, ni wapita njia na majumba makubwa ya biashara.

Hiki ni kituo cha usafiri wa umma. Gari hili limeegeshwa. Lina abiria ndani na wengine wanaendelea kuliingia. Kando yake kuna watu wanaotembea na wengine waliosimama.

Hiki ni kituo cha usafiri wa umma. Mzee huyu amevaa jaketi akisi huku akilishikilia bango juu linaloashiria bei na mahali ambapo gari hilo nalo linaenda.

Hili ni eneo la usafiri wa umma. Basi hili kama tunavyoona, limebeba abiria wengi, nje ya basi hili, kunao wapita njia na magari mengine ya usafiri, isitoshe, kuna kibao kinachoashiria mahali ambapo magari hayo yanaenda.

Hiki ni kituo cha usafiri wa umma. Magari haya yameegeshwa na yanasubiri kuabiriwa na wateja. Kando yake kunayo majumba marefu na makubwa ya biashara. Isitoshe ,kunaonekana kuwa mpita njia mmoja anayetembea.

Hiki ni kituo cha usafiri wa umma. Magari haya yameegeshwa huku yakingoja kuabiriwa na abiria. Waliovaa jaketi akisi ni vijana waliobeba vibao vilivyoandikwa, bei ambayo magari hayo yanalipisha, na mahali ambapo yanaenda.

Hiki ni kituo cha usafiri wa umma. Magari haya yameegeshwa huku yakingoja kuabiriwa na abiria waliovaa jaketi akisi ni polisi wa trafiki wanaohakikisha usalama barabarani. Kunao wapita njia na majumba ya biashara.

Hapa ni pahali pa usafiri wa umma. Magari haya yanasubiriwa na abiria ili kuwapeleka sehemu mbalimbali. Nje ya magari hayo, kuna vibango vinavyo ashiria mahali ambapo magari hayo yanaenda. Isitoshe, kunaonekana kuwa wapita njia wanaoelekea shuguli zao tofautitofauti.

Hapa ni pahali pa usafiri wa umma. Magari haya yanasubiriwa na abiria ili kuwapeleka sehemu mbalimbali. Kando ya magari hayo kuna watu waliobeba vibao vinavyoashiria mahali magari hayo yanaenda. Kando na hayo, kuna miti mirefu ya kijani kibichi na pia wapita njia wanaotembea.

Hapa ni pahali pa usafiri wa umma. Magari haya yanasubiriwa na abiria ili kuwapeleka sehemu mbalimbali. Magari haya yamebeba mizigo mingi sana, na juu yake kuna vibao ambavyo vinaashiria mahali ambapo magari hayo yanaenda.

Hapa ni pahali pa usafiri wa umma. Magari haya yanasubiriwa na abiria ili kuwapeleka sehemu mbalimbali. Juu ya magari haya, kuna vibao vinavyoashiria mahali ambapo magari hayo yanenda. Kando yake kuna majumba ya biashara tofauti tofauti.

Hiki ni kituo cha usafiri wa umma. Magari haya yanasubiri kuabiriwa na wateja. Kando ya magari hayo, wanaonekana kutembea wapita njia. Huku upande huo mwingine wa barabara, ukionekana majumba makubwa ya biashara.

Hiki ni kituo cha usafiri wa umma. Kituo hiki kinacho magari mengi yaliyoegeshwa huku yakingoja kuabiriwa. Isitoshe, kunao wapita njia wengi wanaoonekana kutembea na pia kunayo mijengo ya biashara yanayoonekana hapo kando.

Hiki ni kituo cha usafiri wa umma. Gari hili Lina subiri kuabiriwa na wateja. Kando ya gari hili wanaonekana kutembea wapita njia kila mmoja akielekea njia yake tofauti. Upande huo mwingine wa barabara kuna majumba makubwa ya biashara.

Hili ni eneo la usafiri wa umma. Magari haya yamepangwa vizuri ili kungojea abiria kuwapeleka sehemu mbalimbali. Kando ya magari hayo, kuna pikipiki na pia kuna kazi tofauti tofauti ambazo zinazoendelea.

Hiki ni kituo ha usafiri wa umma, magari haya yanasubiri kuabiriwa na wateja. Kando ya magari hayo wanaonekana kutembea wapita njia kila mmoja akielekea njia tofauti. Upande huo mwengine wa barabara, kuna majumba makubwa ya biashara.

Hapa ni pahali pa usafiri wa umma. Basi hili limeegeshwa hapa na linasubiri abiria ili kuwapeleka sehemu mbalimbali. Kando yake kunao wapitanjia wanaotembea na majumba ya biashara tofauti tofauti.

Hapa ni pahali pa usafiri wa umma, magari haya yanasubiri abiria ili kuwapeleka sehemu mbali mbali kuna watu pia wanaonekana na kutembea wakienda shughuli zao, kando ya magari hayo kuna majumba mengi sana ya biashara hapa na pale.

Hapa ni pahali pa usafiri wa umma. Matwana hii imebeba abiria ili kuwapeleka sehemu mbalimbali. Kando yake kunayo majumba makubwa ya biashara na wapita njia wanatembea huku wengine wakionekana kusimama.

Hapa ni pahali pa usafiri wa umma. Magari haya yanasubiriwa na abiria ili kuwapeleka sehemu mbalimbali. Mbele ya magari hayo kuna vibango vinavyoashiria mahali ambapo yanaenda. Kando yake kuna wapita njia na majumba ya biashara.

Huyu ni mtu anayeosha mikono yake kwa kutumia maji masafi. Maji yakiwa masafi huwa na faida nyingi mno kama vile kupikia, kuoga, kufulia nguo, kukunywa na kadhalika.